Hapo naona magari tatu, moja nyekundu mwingine nyeupe na mwingine rangi nyeusi ambaye imeekwa ndani ya nyumba zinakaa vizuri sana.

Picha inaonyesha gari aina ya Prado. Gari hizi zimeingia laini, tena gari ni nyingi sana ambayo iko kando ya barabarani.

Kuna wasichana wawili ambao wako ndani ya duka kubwa ,iliyopanga vizuri, iliyojengwa vizuri .Wasichana hawa wanaunza vitu kwa duka.

picha inaonyesha gari aina ya matatu ambaye imesimama mbele ya majengo kubwa sana na kando ya barabarani , mjengo hii inakaa vizuri

Picha hii inaonyesha familia, familia hii ni wanne wakiketi kwa meza ya chakula. Kijana mdogo anakula chakula, baba ameketi na mama amesimama.

Inaonyesha magari matatu, moja rangi ya nyekundu, ingine rangi nyeupe, na ingine. Magari hizi zinakaa gari aina ya taxi .

Naona wazee wawili ambao wameketi chini duka la safaricoma na airtel. Chini yao kuna ukuta, wazee wamevaa kofia.

Naona ndizi ambayo imewekwa juu ya meza. Ni kama inakaa imeiva. Ndizi iko tayari kukulwa.

Hapo naona magari kwa laini. Magari mazuri sana, wengi sana. Hapo inakaa mahali pa kuuza magari ya kila aina.

Hapo naona magari mengi ambayo imewekwa juu ya gari ingine, gari inatembea kwa barabarani. Nyuma kuna majengo mazuri sana na miti.

Hapo naona viatu vya kila aina, viatu rangi nyekundu, rangi nyeupe, na mama aliyesimama ndani ya duka zinakaa vizuri.

Hapo naona aina ya boga kama vile nyanya, dania na vingine mengi sana. Boga hii inakaa vizuri sana imeiva ,imemea vizuri iko tayari kupikwa.

Hapo naona baiskeli ambayo imesimama kando ya barabarani, tena kuna duka na bodaboda, duka ya Safaricom.

Picha inaonyesha fedha ya nchi ya kenya, ambayo imeshikwa kwa mikono wawili. Mikono hii imevaa saa.

Picha inaonyesha aina ya mboga, vile kuna ndizi, nyanya, ndimu, karoti na mengine mengi sana. Vile kuna kina mama wa sokoni wakiuza mboga.

Picha inaonyesha mazingira mazuri sana na magari matatu. Nyumba kubwa sana iliojengwa vizuri, na nyumba na...

Picha inaonyeshwa mguu ya gari ya aina ya texi ambayo imewekwa kando ya lami vile kuna nyasi imemea kando ya barabara.

Naona duka ambayo imefunguliwa, moja kumefunga, juu imeandikwa maandiko. Dirisha imefunguliwa. Kijana amesimama mbele ya duka.

Hapo naona mboga ya aina, kama ile nyanya, barbaruni, dhania, kitunguu, na viazi imewekwa juu ya meza.

Picha inaonyesha duka ya nguo. Naona kuna nguo ya kila aina, mzuri sana. Mashati na suruali, kila kitu.

Naona gari aina ya takxi rangi nyeupe imewekwa mbele ya nyumba. Nyuma kuna mahali kioo hivi iliyowekwa gari.

Hapo naona gari ambaye imewekwa kando ya barabarani. Gari hii ni aina ya taxi na mazingira mazuri sana ambayo ing'ara. Nyasi imemea chini nyuma kuna miti mizuri sana.

Picha inaonyesha magari mingi sana ,iliyosimama kando ya barabara. Gari haina ya matatuu vile kuna nyasi imemea kando ya barabarani.

Hapo naona pesa ya nchi ya Kenya elfu nne. Ambaye imewekwa juu ya mezani, kando kuna vitu vingine viliowekwa.

Hapo naona pesa shilingi ya noti ya nchi ya Kenya na simu aina ya Nokia. Mahali hii inakaa kama duka ya Safaricom.

Hapo naona mboga ya kila aina kama vile nyanya, viazi tamu, pilipili, viazi, karoti na dania.

Picha inaonyesha wavulana wawili na msichana. Mvulana mmoja amevaa suti mwingine amevaa shati huku wakiangalia simu.

Picha inaonyesha sokoni na mboga, vile kuna mboga ya kila aina. Naona ndengu, nyanya, karoti, na mama wa kununua mboga.

Naona kijana mmoja na msichana ambaye wanaangalia karatasi iliyoandikwa kitu. Karibu kuna gari imesimama, mazingira inakaa safi sana, kuna miti zimemea. Msichana amevaa nguo rangi aina ya nyeusi. Pia mvulana amevaa suti.

Picha linaonyesha mahali ya biashara na mwenye biashara akiuza biashara yake watu, naona shati na manguo mengine mengi sana.

Naona gari mingi kando ya barabarani. Magari hizi zinakaa magari mazuri. Nyuma kuna watu wengi ambao wamesimama nyuma ya magari hizi.